Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye meza zilizo na vinywaji kuashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za uuzaji wa vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye meza zilizo na chupa za vinywaji ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani. Lenye mwanga hafifu. Lililotenenezwa kwa ustadi, iliyozungukwa na meza zenye vinywaji, kuashiria hilo ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji zilizopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni eneo la baa, linalofanya biashara za kuuza vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji; vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Eneo la ndani, lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, liliotengenezwa kwa ustadi, lenye safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji, zilizopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo la baa lenye kufanya biashara ya kuuza Vinywaji.

Mtu aliyesimama eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye safu lililohifadhi chupa zenye vinywaji zilizopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara ya kuuza vinywaji.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la ndani ya gari ilioegeshwa katika eneo la wazi, liliozungukwa na magari ya aina tofauti tofauti, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa magari.

Vyombo vya moto aina ya magari, yaliyoegeshwa katika safu iliyonyooka, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa aina mbalimbali za magari.

Eneo la ndani lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya gari yenye rangi tofautitofauti, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa magari.

Eneo la ndani lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari, yenye rangi ya aina tofauti tofauti na aina tofauti tofauti. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Sehemu ya ndani ya chombo cha moto aina ya gari, lililoegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za magari, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa magari.

Chombo cha moto aina ya gari lililoejeshwa katika eneo la ndani lililozungukwa na aina mbalimbali za magari, zikiashilia ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuuzaji wa magari.

Eneo la wazi, lililo zungukwa na vyombo vya moto aina ya Magari, yenye rangi tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa Magari.

Eneo la ndani liliozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa magari ya aina tofautitofauti.

Chombo cha moto aina ya gari lenye rangi nyeupe na magurudumu meusi, lililoegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za magari, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa magari.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Duka la vitafunio maziwa ATM". Kuashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu, lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko ya nyeupe na rangi ya bluu, lililochapishwa picha ya ng’ombe na maneno yasomekayo “ Tasimati maziwa ATM”, ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe na maneno yasomekayo "tasimani maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, liliochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "supa maziwa ATM", ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo "glory maziwa safi maziwa atm" ikiashiria ni duka linalouza maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa atm", ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko, rangi ya bluu na nyeupe iliyochapiswa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "MILK ATM", Kuashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajiri ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi nyeupe na blue, iliyochapiswa picha ya mnyama aina ya ng’ombe na maneno yasomekayo "Maziwa ATM". Ikiashiria ni duka linalouza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng’ombe na maandishi yasomekayo “ Maziwa safi”. Ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje na nje ya chumba mfano wa duka iliyochapishwa maneno yasomekayo na kuchapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu; yenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng’ombe na maandishi yasomekayo “Maziwa ATM”, ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "nunua maziwa safi hapa" ikiashiria ni sehemu ya duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Sehemu ya ndani iliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa mbalimbali za maziwa, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lilochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "shamba la edeni maziwa ATM", likiashilia ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "Mama Duka la Maziwa" ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya wauzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi ya bluu na nyeupe iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "Maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo 'mweiga maziwa", "maziwa yetu", "maziwa safi" ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine mbili za kielektroniki mfano wa majokofu, zenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa ATM", kuashiria ni maduka yanayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka, lililochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Kieni bidhaa za maziwa", ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "KIENI" bidhaa za maziwa, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokovu lenye rangi ya bluu na nyeupe, lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "tasinati maziwa atm" ikiashiria ni mashine maalumu kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine nne za kieletroniki mfano wa majokofu, zilizochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekwayo "maziwa atm", ikiashiria ni mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya ng'ombe na maabdishi yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mtu aliye simama njee ya chumba mfano wa duka lililo chapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa safi kwa bei powa maziwa ya ATM", Kuashiria ni duka linalo tumika kwaajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Jopo la watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "MAZIWA ATM" likiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya huuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "MAZIWA ATM MAZIWA SAFI", kuashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kuuza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu yenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi, yasomekayo "maziwa ATM" ikiashilia ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa maandishi yasomekayo "LUCY" maziwa "ATM", ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu ikiwa imechapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo, "the smati maziwa ATM" ambayo inatumika kwa uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki, mfano wa jokovu, yenye rangi mchanganyiko wa nyeupe na buluu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria kuwa ni mashine maalumu, itumikayo kwa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "caanan fresh milk ATM", ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi ya buluu, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa eitiemu, ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe. Iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa safi "ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi ya somekayo maziwa, kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu, yenye rangi ya blue na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo: "Maziwa ATM". Ikiaashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapihwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Mwerevu Shamba Maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lenye rangi ya bluu na nyeupe, lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "TASMATI MAZIWA ATM" likiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Furaha Ya Mbinguni Maziwa Safi ATM", kuashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji, na ununuzi wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba wa mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo "salama kituo cha maziwa" ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajali ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu lenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo Maziwa ATM ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwajili ya huuzaji maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lenye rangi ya bluu na nyeupe iliyo chapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "shamba safi maziwa ATM" ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili yakuuza maziwa.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile vitanda, masofa, viti na meza ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lilizongukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali, kama vile vitanda na meza, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za samani kama vile masofa, meza na kabati ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa samani.

Mtu aliyeketi katika sofa lililoegeshwa katika eneo la nje, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali, kama vile masofa na meza, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani kama vile makochi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa za samani kama vile vitanda, meza na viti ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa ,viti na meza ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili uuzaji wa bidhaa hizo za samani.

Mtu aliye katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani Kama vile; masofa, Vitanda, viti na meza ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo za samani.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao, kilichoegeshwa katika eneo la wazi lililo zungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile: vitanda, na meza, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao kikiwa kimeegeshwa katika eneo la wazi, lililozungukwa na samani za aina tofautitofauti kama vile vitanda na meza, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile vitanda, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, ikiwa imeegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa za samani tofauti tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la wazi lilizozungukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali, zikiwa katika rangi tofautitofauti kama vile nyeupe. ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina tofauti tofauti kama vile vitanda, sofa, meza na viti, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uwekezaji na ununuzi wa bidhaa.

Eneo la nje ya duka lililochapishwa maandishi yasomekayo samani za kisasa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani, kama vile masofa, vitanda, viti, na meza.

Eneo la ndani linalozungukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali kama vile: masofa, meza, viti na kabati; kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na aina mbalimbali za samani kama vile meza na viti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, ikiwa katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani kama vile kabati, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza samani.

Mtu aliheshika kifaa cha kutengenezea dhamani katika eneo la wazi ikionekana kama eneo la utengenezaji na uuzaji wa dhamani

Eneo la wazi limezungukwa mna samani za aina mbalimbali kama vile vitanda ,masofa, kabati na viti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina tofautitofauti kama vile; masofa, meza na viti, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali za samani, kama vile masofa, meza na vitanda ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Mtu aliyeshikilia kifaa cha kutengeneza samani katika eneo la ndani lililozungukwa na mbao na bidhaa mbalimbali za samani kama vile makabati, viti, meza likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Jopo la watu wakiwa wameshika vifaa vya kutengenezea samani ndani ya eneo lililozungukwa na mbao, vifaa vya kutengenezea samani na thamani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi, lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na chuma, kikiwa kimeegeshwa katika eneo la wazi; lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: vitanda, viti na meza, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao, kikiwa kimeegeshwa katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifaa vya kutengenezea samani hiyo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji, au uuzaji bidhaa ya samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali kama vile: masofa, viti, meza na vitanda. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali kama vile masofa, viti, meza na kabati. Kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na samani za aina mbalimbali kama vile masofa, meza, kitanda ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya uuzaji wa bidhaaa za samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, vitanda, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi, lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, zilizopangwa kwa ustadi kama vile: machungwa, matikiti maji na ndizi kuashiria ni eneo la sokoni kwa ajili ya uzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile nafaka za mchele, nafaka za maharage ikiashiria ni eneo la soko litumikalo kama sehemu ya huuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile nyanya, ndizi na mbogamboga za majani, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mchanganyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile nyanya, pilipili hoho na karoti kuashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina tofauti tofauti.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile maembe ndizi matikiti huasheria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, zilizopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile vitunguu, nyanya na tangawizi. Ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Watu wawili walio katika eneo la wazi lenye mchanganyiko wa bidhaa za aina mbalimbali, kama vile: nyanya, ndizi na mbogamboga za majani. Ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile maboga, nyanya na vitunguu. kuashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile ndizi, nyanya, karoti na mboga mboga ikiashiria ni eneo la soko kwajili ya uzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Watu wawili walioketi katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile; maharage, karoti, pilipilihoho. Kuashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa katika mpangilio wa ustadi. Ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile; kabichi, tango, karoti, pilipili hoho na nafaka za aina mbalimbali kuashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka mfano vyombo vya ndani kama masufuria ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyonyika zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile mikanda ya suruali, viatu vya aina tofauti tofauti ikiashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile mayai, nyanya, vitunguu na mbogamboga za majani; ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile; nguo, ikiashiria ni eneo la duka kubwa, linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali, kama vile nguo zikiwa na mabango ya punguzo la bei. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa, linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka, kwa mfano; viatu na mikoba. Kuashirira ni eneo la ndani ya duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la Ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile, Nguo ,kuashilia ni eneo la duka kubwa kwa ajili ya wauzaji na wanunuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililogawanywa kwa safu zilizonyooka; zenye bidhaa aina ya nguo; zilizopangwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalouza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka, kama vile: nguo na mikoba. Kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu vya watoto, ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali, kama vile nguo na viatu, ikiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyoroka, zenye bidhaa aina ya nguo na mabango ya bei katika safu hizo, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika safu zilizonyooka, kama vile viatu na nguo, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye aina mbalimbali za bidhaa kama vile; nguo na viatu. Kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile biskuti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa mbalimbali kama vile viatu, likiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lilopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali ikiashiria ni eneo la ndani la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka kama vile viatu vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile:vitafunio na chupa zenye vinywaji, kuashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa kwenye safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile: chupa za vinywaji, chupa za sabuni. Kuashiria ni duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangiliwa katika safu zilizonyooka, zenye aina mbalimbali za bidhaa kama vile maji, vifungashio vya bidhaa tofautitofauti, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.